Mmea huu una majani mapana ya kijani na maua yenye rangi ya waridi na manjano katikati, unamea kwenye udongo mkavu. Huu ni mmea wa thamani unaojulikana sana kwa tiba za kienyeji.

Mwanamke akiwa ameshika kiungo cha asili, vitu vingine vingi vya tiba ya asili vimewekwa kwenye vyombo tofauti tofauti, vikiwa tayari kuchanganywa au kutumika.

Matunda aina ya papai moja likiwa limekatwa nusu na lingine likiwa zima, papai hutumika kutengeneza dawa za kienyeji kupitia mbegu zake pamoja na majani.

Kuna picha ya mwili wa mwanamke kwenye kipeperushi, inayoonesha eneo la mwili inayotibiwa na dawa ya asili iliyopo kwenye kipeperushi.